Huu ni mikono miwili ikitumia kompyuta ndogo, huku mkono mmoja ukiwa kwenye kibodi na mwingine ukiwa unashika kalamu ya kuguza, ukielekeza kwenye skirini inayoonekana kama holigramu au makabilio.

Hili ni kompyuta mpakato iliyo wazi likiwa na maneno ya e learning . Mikono ya mtu inaonekana ikiandika kwenye kibodi cha kompyuta hiyo. Hii inaashiria shughuli ya kujifunza au kufundisha kupitia mtandaoni.

Huu ni dhana ya E Learning inaonyesha mkono ikielekezwa kwenye duara mkuu kwenye iconi ya kitabu na kukuzwa na iconi nyingine zinazohusiana na kujifunza mtandaoni kama vile ubongo ,kioo cha kukuza , kompyuta ndogo na watu wanaojifunza.

Huu ni kompyuta mpakato, ulio wazi na neno LEARNING , yameandikwa kwa herufi kubwa, kwenye skrini yake. Skrini pia, inaonyesha ikoni mbalimbali, zinazohusiana na elimu ya kiteknolojia.

Huyu ni mtu akionekana kutoka nyuma akiangalia kompyuta ndogo iliowazi mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta hio kuna picha inaonekana kama mkutano wa video au simu ya video, ikionyesha watu kadhaa kwenye dirisha tofauti.

Huyu ni mtu akiandika kwenye daftari, huku akitumia kompyuta mpakato. Inaonekana kama mtu huyu anafanya kazi, anajifunza au anachukua madokezo.

Huu ni dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Ina mwanamke ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo, akijifunza. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo kuna mwalimu wa kiume akieleza au akijifundisha. Nyuma ya mwalimu, kuna globe yenye alama za maeneo.

Huyu ni mtu akionekana kuwa mwanafunzi akiwa ameketi kwenye dawati la mbao na kutazama kompyuta mpakato. Mtu huyu anaonekana akiandika kwenye daftari huku akiwa na kikokotozi na rundu la vitabu pembeni. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato kuna picha ya mwalimu akifundisha darasani.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta ndogo, na skrini inayoonyesha maneno yanayohusiana na elimu ya mtandaoni. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa njia ya mtandaoni.

Huyu ni msichana mdogo ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta mpakato na labda akisoma au akichora kitabu. Anaonekana amevaa vipokea sauti vya masikio na kuna mimea ndani na rafu vya vitabu nyuma yake.

Huyu ni mtu labda mwanafunzi akiangalia kompyuta ndogo ilio wazi mezani. Kwenye scrini ya kopyuta kuna picha za watu wengine kadhaa likionyesha kuwa ameweza kuwa kwenye mkutano wa vindeo au darasa la mtandaoni .Mtu huyu ameketi mgongo ukiwa umetuangalia amevaa sweta ya rangi ya blue .

Huu ni mkono, akitumia kalamu ya kidijitali. Kwenye kompyuta kibao, na kwenye skrini, kuna maandishi yanayosomeka, digital learning . Hii unaashiria kituo cha kujifunza kidijitali, kinachohusiana na chuo kikuu.

Huyo ni mtu akitumia komputa mpakato, iliyowekwa juu ya meza ya mbao, Kando ya komputa mpakato Kuna simu, madaftari mawili yaliyofunguliwa, na kikombe cha kinywaji .Mikono ya mtu inaonekana ukiandika kwenya kibodi cha komputa mpakato.

Huyu ni mwanamume na mwanamke wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama mkahawa au duka la kahawa . Mwanaume amesimama upande wa kushoto akionekana kama mhudumu au mfanyikazi na anaonekana akiongea na mwanamke.

Hizi ni vitu mbali mbali vinavyo husiana na elimu ya teknolojia. Inawakilisha sayansi na utafiti. Chanzo kikuu cha maarifa na kujifunza. Inaweza kuashiria kusoma au umakini wa kitaalamu.

Huyu ni mtu akitazama kompyuta ndogo iliyo wazi ambapo kwenye skirini kuna mtu mwingine anaonekan akizugumza kwenye simu ya video. Mtu huyu anatazama kompyuta anaonekana kutoka nyuma huku skirini ya kompyuta ikionyesha mwanaume mwenye tabasamu akiongea.

Huyu ni mwanaume mzee anayewezekana kua mfanyibiashara au mwanafunzi. Ameketi kwenye dawati na kompyuta mpakato mbele yake. Ana miwani, na anaonekana kuandika kitu kwenye karatasi au daftari.

Hawa ni watoto watatu, labda wakiwa darasani. Mmoja wao ameweka mikono mezani na anaonekana akichunguza kitu. Nyuma yao, kuna ubao wa chaki na chati yenye maumbo ya kijometria

Hawa ni watu kadhaa wamekusanyika kuzunguka komputa mpakato, wakiweka mikono yao juu ya keyboardi na skrini. Wakionyesha ushirikiano au kufanya kazi pamoja kwenye kifaa hicho.

Huyu ni msichana mdogo, anatabasamu na anaonekana akifanya kazi ya shule .Labda masomo ya mtandaoni au kazi ya nyumbani, akitumia kompyuta ndogo na daftari. Anaonekana ameketi kwenye kiti ,na anashikilia penceli. ikionyesha anashughulisha na kujifunza.

Huu ni mkono wa mtu, unaoonekana kama wamfanyibiashara ikigusa kioo ya sura cha kidijitali chenye ishara za teknolojia ya kisasa na kujifunza mtandaoni. Inaweza kuwasilisha dhana ya usalama wa mtandaoni, udhibitishaji wa ki biometric kama vile alama ya kidole au mfugaji wa data na mfumo wa kidijitali.

Huyu ni mtu ameketi chini kwenye maktaba akisoma kitabu . Amezungukwa na rafu nyingi zilizojaa vitabu .yuko ndani ya maktaba ikionyesha rafu nyingi zilizopangwa kwa safu, na zimejaa vitabu mbali mbali .

Huu ni chumba cha kulala chenye kitanda cheupe ,kiti chenye mistari na dirisha lenye mapazia. Kuna taa ya dari na meza ndogo karibu na dirisha. Meza ndogo iko karibu na dirisha na inaonekana kuwa runinga upande wa kulia.

Huu ni darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuna ubao mweupe na taa za mwangaza zimewekwa kwenye dari. Darasa linaonekana kuwa tayari kwa ajili ya masomo.

Hiki ni chumba chenye meza na viti kinachoonekana kama chumba cha mikutano au eneo la kulia chakula. Kuna meza kadhaa za mbao na viti vilivyopangwa kuzunguka meza hio. Madirisha makubwa yanaonekanana upande mmoja yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili, vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, na magodoro pamoja na mito ya rangi ya blue. .Chumba kinaonekana kuwa safi na ni rahisi labda ni sehemu ya hosteli au makaazi ya bei nafuu.

Huu ni chumba kidogo cha kulala, pengine katika hosteli. Kuna kitanda kimoja chenye shuka nyeupe na blanketi ya rangi ya bluu yenye urwasa ya miraba. Mto Moja mweupe umewekwa kichwani mwa kitanda.

Huu ni chumba cha mkutano au ofisi. Kinachoonekana ni meza ndefu ya mkutano iliyo na viti vingi vyeusi, vilivyopangwa pande zote mbili. Kuna skrini mbili kubwa za runinga au projekta ukutani. Moja ikiwa na picha au chati. Chumba kina taa za dari za kuta zilizo na mambo mengi yakionyesha mazingira ya kazi au mikutano.

Huu ni jengo la orofa mbili linalokuwa hosteli au nyumba ya kulala wageni. Lina madirisha kadhaa na sehemu ya nje, yenye matofali upande wa kulia. Mbele ya jengo, kuna mimea midogo au miti upande wa kushoto.

Huu ni kundi kubwa la watu wameketi katika ukumbi au ukumbi wa mihadara labda wakihudhuria tukio au mhadara ,watu hao wamewekwa kwenye fiti vyekundu zilizopangwa safi na baadhi ya yao wanaonekana kuvaa sare au mavazi yanayofanana.

Hii ni darasa au ukumbi wa mihadara usio na watu ,inaonyesha safu nyingi za madawati na viti na dirisha kubwa upande mmoja ,inaruhusu mwanga kuingia. Nafasi inaonekana wazi na imeandaliwa kwa ajili ya masomo au mkutano.

Huu ni maabara ya kompyuta iliyo na kompyuta nyingi, zilizopangwa kwenye meza ndefu. Chumba kina madirisha makubwa mawili, yanayoingiza mwanga wa asili, na taa za fluorescence zimefungwa kwenye dari.

Hii ni chumba chenye kitanda cha horofa chenye ngazi. Karibu na kitanda hicho, kuna meza ndogo na kiti. Likionyesha mazingira ya chumba cha kulala.

Huu ni basi la shule la manjano lililoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi chini ya anga ya bluu lenye iko mawingu machache. Basi hii, linaonekana kuwa jipya na lina maandishi ya school bus mbele yake.

Huu ni darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa wakitumia kompyuta. Kuna wanafunzi wameketi kwenye viti vya plastiki mbele ya kompyuta za meza wakionekana kujifunza au kufanya kazi kwenye kompyuta.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa ndani ya ukumbi wa mazoezi. Wanaonekana wakitumia vifaa mbalimbali vya mazoezi, kama vile mashine ya kunyunyua uzito na benchi za mazoezi. Baadhi yao wanasimama na wengine wamekaa au wamelala kwenye vifaa.

Huu ni ukumbi au jumba la mkutano, lina viti vingi vilivopangwa kwa safu. Na kuna roshani au gorofa ya juu yenye viti zaidi. Inaonekana kuwa mahali panapofaa kwa matukio makubwa kama vile mikutano au mihadhara.

Hili ni darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa safu, kuna madirisha makubwa matatu upande mmoja yanayoingiza mwanga na pazia zimefungwa kando. Upande wa kulia kuna benchi refu au kiti cha kukaa kando ya ukuta.

Huu ni ndani ya ukumbi wa mihadhara au chumba la sinema inayoonyesha safu ndefu za viti vya bluu vilivyopangwa kwa usawa. Ukumbi unaonekana kubwa wa kisasa na safi na taa zinang'aa juu. Kuna njia katikati ya viti na pia kuna upande mmoja ikionyesha muundo wa viti vya ukumbi.

Hawa ni wachezaji wawili wa raga wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja anamkaba mwingine wakati akijaribu kukimbia na mpira. Nyuma yake kuna wachezaji na watazamaji wengine.

Jengo hili linaonekana kuwa shule kubwa yenye ghorofa mbili au zaidi iliyo na usanifu wa kuvutia. Ina nguzo za mbele na madirisha mengi. Kuna bustani iliyotunzwa vizuri mbele ya jengo hilo yenye vichaka vilivyopunguzwa na njia.

Huu ni chumba rahisi labda cha hosteli au chumba cha kulala. Kinaonekana kuwa na kitanda kilicho funikwa na shuka zenye muundo wa punda milia na blanketi za rangi mbali mbali. Pembeni kuna meza ndogo na kiti ikionyesha nafasi ya kusomea au kufanya kazi.

Hii ni sehemu ya maktaba. Ukiona ngazi zinazopanda juu na rafu za vitabu zilizojaa vitabu mingi. Inaonekana kama nafasi ya kusoma au kujifunza. Mwanga unatoka kwa dirisha iliyowazi upande wa kulia.

Huyu ni mtu akifanya mazoezi, ya kuogolea ndani ya bwawa la kuogelea. Mtu huyu amevaa miwani ya kuogelea , na kuna maji yanayomwagika pande zote, kuashiria mwendo au mchezo wa majini.

Huu ni chumba cha kulala pengine katika hosteli chenye vitanda viwili na meza ndogo .Kitanda kimoja kina matandikio ya samawati na kingine kina godoro jeupe. Kuna pia meza na viti vyeupe karibu na kitanda cha kwanza.

Huu ni darasa la kufundisha, mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya ubao mweupe, huku wanafunzi wakiwa wamekaa, kwenye madawati wakifuatilia somo hilo.

Huu ni maktaba. Ina rafu nyingi zilizojaa vitabu zikiwemo rafu za ngazi mbili. Kuna meza na viti kadhaa ambapo watu wameketi na kusoma. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kulia, likiruhusu mwanga kuingia ndani.

Huu ni ukumbi, au mihadhara, au darasa kubwa, lililojaa watu, wengine wao wakiwa wameketi, kwenye viti vya mihadhara, na meza. Inaonekana kama mkutano, semina, au darasa lililoandaliwa.

Hawa ni kundi la watu wazima wakiwa kwenye chumba cha mkutano au warsha. Wamekaa kwenye viti kuzunguka meza na wengine wanaonekana kuandika au kutumia kompyuta ndogo. Kuna skrini ya projekta inayoonekana nyuma.

Hili ni darasa tupu. Kuna safu kadhaa za madawati na viti vilivyopangwa vizuri. Kuna ubao mweupe au skrini mbele ya darasa na pia kuna kiti kimoja na dawati mbele kinachonekana kama cha mwalimu. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi.

"Hili ni darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yenye nodo na mabango au chati zilizobandikwa ukutani. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kijivu au bluu hafifu. Darasa linaonekana kuwa shwari na limepangwa vizuri."

Huu ni chumba chenye vitanda vitatu kila kimoja kikiwa na shuka za rangi ya kijani na taweli zilizokunjwa. Kuna neti za kuzuia mbu zikiwa zimening'inia juu ya vitanda na picha imetundikwa ukutani. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetuzwa vizuri.

Huu ni ukumbi mkubwa uliojaa watu, wengi wao wameketi kwenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu zinazopanda. Inaonekana kama mkutano, seminar au hotuba inayofanyika na kuna jukwaa au eneo la mzungumzaji mbele.

Huu ni chumba cha malazi ambapo kinaonekana kuwa hosteli au chumba cha wanafunzi. Ndani ya chumba hicho, kuna vitanda viwili, kimoja kikiwa kitanda cha ghorofa chenye ngazi, na kingine kikiwa kitanda kimoja cha kawaida kilicho na godoro ya buluu.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya ghorofa, kikiwa na kitanda kimoja cha ghorofa upande wa kushoto, na kingine upande wa kulia. Kati ya vitanda hivyo, kuna benji ndogo ya blue . Vitanda vyote vimetandikwa na vina neti za kuzuia mbu.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadhara au chumba cha sinema ambacho kinachoonekana kuwa tupu. Kuna safu nyingi za viti vilivyopangwa kwa mtindo wa ukumbi wa mihadhara, vikiwa vimepangwa kuelekea nyuma. Ukumbi unaonekana kuwa na taa za juu na kuta za mbao au za rangi nyepesi.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa na eneo la dawati. Kuna kitanda cha ghorofa kilicho na magodoro mawili na shuka na magodoro yaani blanketi za zambarau. Upande wa kulia wa chumba kuna dawati na kiti na dirisha kubwa linaloruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Huu ni ukumbi wa ndani wa mchezo unaonekana kuwa ni uwanja wa Kasarani, inaonyesha viti vya watazamaji vilivyopangwa kuzunguka uwanja na watu wachache wakiwa uwanjani, labda wakifanya mazoezi au kucheza michezo fulani.

Hawa ni kundi la watu, wanaume na wanawake, wamesimama nje, labda juu ya kilima au mlima mbele ya ishara ya mbao. Nyuma yao kuna mandhari pana yenye anga ya buluu na mimea. Watu hawa wanaonekana kuwa katika safari au matembezi ya nje.

Huu ni mandhari ya maktaba katika shule au chuo kikuu. Mtu anayechagua kitabu kutoka kwenye rafu ya vitabu katika hii maktaba. Anaonekana kuwa mwanafunzi au msomaji anabeba begi mgongoni.

Kuna wanawake wawili, mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na ana miwani, akishikila kalamu na kucheza na vifaa vya kuchezea, vilivyo mezani mbele yake. Mwanamke mwingine ameketi kwenye sofa nyuma yake akitabasamu, na anaonekana kumwangali yule aliye kwenye kiti cha magurudumu.

Huyu ni mtoto mdogo na wanwake wawili wazima, wanaonekana kua katika mazingira ya shule au kituo cha malezi. Mtoto ameketi kwenye meza na anatumia kalamu za rangi , akionyesha shughuli ya kujifunza au kucheza.

Hawa ni wasichana wawili. Msichana mwingine amesimama upande wa kulia, akiongea na kuangaliana na musichana aliye keti mbele. Mandhari ya nyuma yanaonekana darasa lenye madawati na labda ubao au chati ukutani

Hawa ni watu wanne wakiwa wameketi kwenye meza ndefu labda katika mkutano au darasa. Watu wawili wanawake na wanaume mmoja wanaonekana wakiwa wameketi upande mmoja wa meza. Huku mtu mwingine akionekana Kwa sehemu upande mwingine.

Hawa ni kundi la watoto wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa ya shule au kituo cha kujifunza. Mtoto mmoja mwenye down syndrome anaonekana akishika gitaa na anatabasamu kuelekea kamera, akionyesha furaha. Watoto wengine wameketi nyuma yake wakionekana kushiriki katika shughuli hiyo au kujifunza pamoja.

Huyu ni mwanamke na msichana mdogo akiwa amekaa kwenye meza labda wakijifunza au wakicheza .Mwanamke anaonekana kuwa mwalimu au mzazi akimsaidia msichana na shughuli iliyo mbele yao.

Huyu ni mwanamke akimsaidia mvulana mdogo kutembea kwa kutumia kitembea cha kutembelea, wote wawili wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu na mwanamke anashikilia mkono ya mvulana huku akimsaidia kusonga mbele.

Hizi ni mikono ya mtu ikicheza na vyombo vya rangi mbalimbali labda vinavyotumika kwa mchezo ya hisia. Mkono yake inaashiria kuwa asili ya Amerika.

Huyu ni mtoto akisoma kitabu cha kutumia mikono yake, labda akisoma maandishi ya braille . Mtoto anaonekana kuwa ndani ya darasa au chumba chenye dirisha kubwa nyuma yake.

Huu ni mkono miwili, ambapo vidole viwili vya shaba vinaguza ncha kwa ncha. Zinalenga kuonyesha mikono miwili, labda ya mtu mmoja au watu wawili tofauti. Kipengele muhimu zaidi ni kuguzana kwa kucha za vidole vya shahada, kuashiria muunganisho au mawasiliano.

Huyu ni mwanamke na msichana wakitabasamu na kucheka, wakiangalia kompyuta ya mkononi .Wote wawili wanaonekana kufurahia wanachokiona ,au kufanya kwenye kompyuta. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa maktaba, au chumba chenye rafu za vitabu.

Hawa ni watu wawili. Mmoja mtu mzima na mwingine mtoto wakiwa wamesimama mbele ya kundi la watoto wengine. Wote wawili, mtu mzima na mtoto, wanaonesha vidole viwili juu ishara inayoweza kumaanisha amani.

Huyu ni mwanamke na msichana mdogo wakiwa wamekaa kwenye meza, labda wakicheza au wakisoma kitu. Msichana anaonekana mwenye furaha na tabasamu, na mwanamke anamwangalia kwa upendo. Kuna vitu vya kuchezea au vifaa vya kujifunzia kwenye meza mbele yao.

Huyu ni kijana mwanaume, akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo mbele yake, amevaa shati ya rangi ya chungwa na anaonekana akitumia kompyuta io. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu iliojaa vitabu na mimea. Mandhari inaonekana kuwa mahali tulivu kama maktaba au ofisi.

Huyu ni mwanaume, kijana aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta mkononi ,amevalia shati la rangi ya manjano na anaonekana akifanya kazi au kusoma akiwa na kalamu na daftari karibu naye.

Hili ni darasa la shule ambapo msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani akiangalia mbele. Kuna mwanafunzi mwingine ameketi karibu naye upande wa kulia, akitumia kompyuta ndogo. Nyuma ya msichana huyu kuna ubao.

Hawa ni watu watatu jikoni, wakifanya shughuli ya kupika. Mwanamke mmoja mwenye nywele zilikokunjamana, anaonekana akisimama nyuma ya meza, akimsaidia mwanaume mmoja aliyevalia aproni, na anaonekana kuchanganya kitu kwenye bakuli kubwa, la manjano.

Huyu ni mwanamke na mtoto wanacheza na seti ya chai ya kuigiza. Mwanamke ana miwani na anaonekana kumsaidia mtoto, ambaye ameketi karibu naye mezani. Wote wawili wanaonekana kufurahia mchezo huo.

Hawa ni kundi la watoto wakiwa darasani. Wamekaa kwenye madawati. Wanaonekena kuwa wanafunzi na baadhi yao wanatazama mbele huku wengine wakiwa wameinamisha vichwa au kutazama pembeni. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule.

Hawa watoto wawili, labda darasani, hao katika shughuli ya kujifunza. Mtoto mmoja, ameketi, na anaonekana akichora au kuandika kwenye karatasi. Huku mwingine akisimama karibu naye, na kuangalia kitu anachokifanya.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke , ameketi kwenye kiti cha magurudumu nje katika eneo lenye majani na miti nyuma . Mtu huyu anasoma kitabu kilichofunguka akishikilia kwa mikono yake .

Huyu ni mtoto mdogo wa kiume, mwenye nywele zilizokunjamana. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na anashikila kitabu. Anatabasamu, na anaonekana mwenye furaha. Nyuma yake kuna mazingira yanayohashiria kua yuko ndani ya jengo.

Hawa ni watu wawili, wameketi mezani. Mwanaume mchanga aliyevaa shati la rangi ya chungwa anaonekana akitumia lugha ya ishara, uku mwanamke aliyevaa shati lenye michoro akimsikiliza kwa makini. Kompyuta ya mkono pia inaonekana mezani ikionyesha mazingira ya mawasiliano au kujifunza.

Hawa ni watu wanne wanawake wawili na wanaume wawili wakifanya ishara ya lugha ya ishara. Wanaonekana wamekaa pamoja labda katika mazingira ya kirafiki au ya kijifunza na wote wanaonyesha ishara za mikono zinazohusiana na lugha ya ishara.

Huyu ni msichana mdogo anayeonekana kuwa na down syndrome . Amevaa miwani ya manjano na shati la anjano akisoma kitabu cha zambarau . Anaonekana mwenye furaha na ametulia na maandhari ya nje yenye miti au mimea nyuma yake.

Huyu ni mtu, ambaye anaonekana kuwa msichana au mwanamke. Amevaa miwani na anashughulisha na kitu kilicho mbele yake chenye rangi ya buluu. Mikono yake inaonekana ikifanya kazi kwa umakini kwenye kitu hicho.

Huyu ni mtu ameketi kwenye dawati, amevaa vipokea sauti masikioni, na anaonekana kutumia kompyuta. Pia, kuna kitabu au karatasi mezani mbele yake. Madirisha ziko wazi huku ikiangazia huo mtu.